Migomba ya ndizi imelazwa chini kwa wingi kando, kunaye mtu aliyevalia suruali nyeusi na shati nyekundu nyuma yake, kuna jumba la mabati upande wa kulia pembezoni kuna watu wengi waliosimama.

Mtu aliyevalia shati nyekundu na kaptula nyeupe, anatembea kwenye ufuo wa bahari. Kando yake kuna maji, na kule nyuma kuna jumba lililo na paa nyeusi iliyozingirwa na miti.

Samaki wengi wamelazwa kwenye meza ya chuma. Kando yao kuna mtu aliyesimama ambaye amevalia shati nyekundu yenye maandishi meupe na kaptula ya rangi ya samawati. Nyuma kunaye mtu aliyeketi juu ya ukuta.

Mwanamume mmoja na wanawake wawili wamesimama mbele ya ndoo iliyo na viungo vya kupikia vya aina tofauti. Juu yao kuna pan iliyo iliyoundwa kwa mabati na viuma. Kule nyuma kuna madirisha makubwa.

Mtu aliyevalia shati nyekundu na suruali nyeusi ameinama. Mbele yake kuna samaki wengi waliowekwa kwenye benchi la ubao. Kando yake kuna mwanamume aliyevaa shati nyeupe.

Samaki wa aina tofauti wamelazwa kwenye vikundi kwenye meza iliyoundwa kwa mbao. Hapo kando kuna wanaume wawili waliosimama, mmoja akiwa na shati nyeupe na mwingine nyeusi.

Ndoo iliyobeba viungo vya kupikia vya aina tofauti zimepangwa kwenye foleni. Kando kuna vikapu vilivyo na hoho, kitunguu na kule nyuma kunaye mtu aliyevalia shati jeupe.

Miti ya migomba ikiwa na majani ya kahawia na yaliyokauka inaonyesha dalili za ugonjwa au kame. Iko kwenye eneo la milima lenye mimea mingi ya kijani. Pembezoni kushoto kuna mawingu.

Migomba mingi ya ndizi imelazwa chini sakafuni. Kando kuna lori mbili ya rangi ya kijani na samawati ambayo ndani yao kuna watu waliopanda. Pembezoni kushoto kuna miti ya aina tofauti inayomea.

Vibanzi vilivyokaushwa kwa mto na kugeuzwa rangi ya njano zimeekwa juu ya sinia kule kando kuna sufuria ambayo ina viazi vitamu vinavyochemka kwenye mafuta.

Samaki aliyekaushwa kwa mafuta amewekwa kwenye sahani iliyo na kikombe yenye kahawa na vibanzi. Chini kuna meza nyeupe na kando kuna viti vya mbao.

Jumba lililojengwa kwa paa nyeusi limezingirwa na mawe, ambayo juu yao kuna miti hapo kando kuna mmea mrefu wa nazi, kule mwisho kulia kuna stahili nyeupe na kibnda cha mbao.

Mtu aliyevalia kofia, shati ya samawati anatembea kwenye barabara ya lami. Mkononi ameubeba gunia na kando yake kuna mti. Kule mbele kuna gari linakuja.

Mwanamke aliyevalia shati nyeupe ana wamwagilia ng'ombe maji kutumia bomba lenye rangi ya kijani. Pembezoni kuna mwangaza mkali unaopita na mwanya ulio kwenye ukuta.

Majumba mengi yenye ukuta mwekundu na ukuta nyeupe zimezingirwa na miti mirefu ya nazi, kando yao kuna bahari na kule juu kuna mawingu angani.

...wa aina tofauti wamewekwa kwenye sakafu. Juu yao kuna nambari 64, 32, 48 na 88. Kule nyuma kuna vyombo vya chuma.

Saini yenye herufi nyeupe a, wa, sa imesimamishwa kwenye kiwanja cha nyasi kilicho kando ya barabara iliyoundwa kwa vigae. Kule nyuma kuna miti iliyo na shina kubwa na mwangaza mkali unaokuja.

Samaki aliyeundwa kwa supu la mboga wamewekwa juu ya sahani nyeupe iliyo kwenye meza ya kijani hapo kando kuna maandishi meupe yamebeba samaki mkubwa na soda aina ya Fanta .

Vikombe vya vioo vimewekwa na chupa tatu kwenye sinia. Kando yao kuna sharubati mbili na sahani mbili nyeupe iliyo na kitoweo cha nyama yenye samaki na wali.

Sahani nyeupe lenye umbo la mviringo limewekwa juu ya meza nyekundu. Ndani yake kuna maandazi mawili kule kando kuna kiji bakuli chenye rangi ya samawati ambacho kimebeba kitheri.

Mwanamke aliyevalia shati nyeusi na sketi nyeupe amesimama shambani. Kando yake kuna mimea ya miti iliyopandwa kwenye foleni na kule nyuma kuna jumba lililojengwa kwa matope.

Nyani akienda mahali pengine kwenye kifua na uso pamoja na sikio meusi ameketi juu ya mawe iliyo na matawi kati yao. Nyuma kuna nyasi na mchanga iliyomwagiliwa na tau.

Ng'ombe wawili wenye madoadoa meusi na meupe wamelala ardhini juu ya udongo wa mbugani. Mmoja wao amelala kifudifudi, huku kichwa chake kikiwa kimeegemezwa juu ya shingo ya mwenzake. Mwanga wa jua unapiga miili yao.

Kuna viungo vya aina tofauti vya kuongeza ladha kwenye chakula kilichowekwa kwenye nyumba, Kuna magunia mawili yenye rangi ya kijani. Kando yao kuna tarakilishi kilicho.

Vyakula vyingi vilivyowekwa kwenye sinia nyeusi na nyeupe viko juu ya meza kuna ya chapati, mishikaki, maandazi na kule chini kuna maandishi meusi yanayosema, Furaha Karibu.

Mkono wa kushoto wa mtu aliyevalia saa ya chuma umeushikilia sinia chuma iliyo na mchele ndani, pale chini kuna zulia ya mkeka na sahani tatu.

Mwanaume aliyesimama akiwa amejilaza kwenye shina la mti amevalia buti nyeusi na suruali ya samawati. Nyuma yake kuna migomba ya ndizi iliyolazwa chini.

Kikombe cha kahawa kimewekwa juu ya sahani nyeupe iliyo na kijiko. Kando kuna sinia ya chuma iliyo na samosa tatu na machungwa. Kule nyuma kuna ya samawati.